Wataalamu wa afya watatu, wakifanya upasuaji hospitalini. Wote wamevalia vazi la bluu, ya upasuaji, kofia, na barakoa. Mmoja wao anatumia darubini kubwa, huku wengine wawili wakifanya kazi kwenye mgonjwa. Mwanga mkali, wa taa, za upasuaji unaangazia eneo la kazi.

Mwuuguzi au mhudumu ya afya aliyevaa barakoa na sare akimpa chanjo mtu aliyeketi .Watu wawili wamevaa barakoa .Watu wengine kadhaa wamesimama kwa nyuma wengine, wakionekana kusumbiri zamu yao ya chanjo .Sanduku la kadibodi lenye ishara ya hatari ya kibayologia linaonekana mbele.

Mgonjwa kitandani, hospitalini. Wauguzi wawili wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga na maski , wanamhudumia. Mashine ya kufuatilia mapigo ya moyo inaonekana juu ya kitanda, ikionyesha nambari tisaini na moja na tisaini na tatu. Mgonjwa amefunikwa na blanketi ya bluu. Chumba kinaonekana kuwa cha matibabu.

Mtu akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Kuna sanduku maalum ya kuhifadhi baridi karibu na watu wengine wanasubiri zamu yao. Mazingira yanaonekana kama kituo cha afya chenye michoro ukutani. Mwanamke aliyepigwa chanjo amevaa barakoa.

Watu kadhaa wakiwa wamekusanyika mahali panapoonekana kama kituo cha afya au eneo la chanjo. Mwanamke mmoja umevaa miwani na barakoa anaonekana akimpatia mtu mwingine chanjo. Watu wengine pia wapo baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa, wakisubiri au tayari wamepata huduma.

Wauguzi watatu wanasimama hospitalini, mmoja anashika drip , mwingine anachunguza rekodi. Dawa ziko kwenye troli. Mazingira yanaonekana kliniki. Wote wanajiandaa kuenda kuwahudumia wagonjwa.

Waalamu wawili wa afya, wakimchunguza mzee, nje ya hema. Mmoja anapima joto kwa kifaa maalum, mwingine ana vifaa vya kurekodi. Mzee amevaa kofia maalum, amekaa kwa utulivu. Hali inaashiria huduma za matibabu vijijini.

Wanawake watatu wameketi nje wakishikilia chupi zenye picha mbalimbali. Mwanamke mmoja amevaa barakoa. Wanaonekana kuwa na furaha na wanatabasamu. Nyuma yao kuna mandhari ya kijani kibichi na jengo ndogo la mbao. Ni tukio la kijamii.

Lori nyeupe la kliniki ya simu limeandikwa Beyond Zero Mobile Clinic. Limeegeshwa kwenye eneo la wazi. Kuna miti, jua linawaka na angani kuna mawingu machache. Mtu amesimama karibu na meza.

Gari kubwa jeupe la kisasa linaloonekana kwenye kliniki ya kutembea. Kuna maandishi hatua kwa afya bora yaliyoandikwa ubavuni. Ngazi nyeusi imetolewa ubavuni.

Lori kubwa nyeupe, lililogeuzwa kuwa kituo cha huduma za afya, kinachohamashika, chenye bendera nyeupe, yenye neno, beyond zero . Watu wamekaa mbele yake, na kuna tangazo kubwa lenye nembo ya beyond zero , inaonekana ni ki, tukio la afya, au kampeni za matibabu.

Kinywa cha mtu kime wazi, kikiwa na meno meupe na safi. Daktari wa meno anashika globu ya rangi ya buluu na kutumia kifaa kidogo kuchunguza meno. Kinywa kinaonekana kuwa katika hali nzuri ya afya. Hii ni ukaguzi wa kawaida wa meno

Mikono ya mtu ikishikilia kompyuta kibao, inaonyesha X-ray ya meno. Kucha zimepakwa rangi nyekundu. Nyuma, daktari wa meno anaonekana akihudumia mgonjwa. X-ray inaonyesha muundo kamili wa meno na mazingira ya kliniki.

Meno kabla na baada ya matibabu. Sehemu ya juu inaonyesha yenye madoa ya manjano na uchafu huku fizi zikionekana kuwa na rangi nyeusi. Chini, yamekuwa meupe na safi zaidi yakiwa na mwonekano bora.

Mdomo wa mtu akicheka kwa furaha. Akifichua meno meupe na ulimi, Midomo imepakwa rangi nyekundu nyangavu ya lipstiki. Rangi ya ngozi inaonekana kuwa nyeusi. Hali inaashiria furaha, kicheko na tabasamu ya kupendeza.

Meno yanaonekana meupe. Fizi Zina rangi ya waridi. Brushi ndogo ya kijani inashikilia. Inaonekana matibabu ya meno. Baadhi yake yanaonekana machafu. Ulimi au shavu limefunguliwa. Usafi wa kinywa unafanyika.

Daktari wa meno akimtibu mgonjwa, amevaa koti jeupe barakoa na glavu aki tumia vifaa vya meno. Mgonjwa mwanamke amelala kwenye kiti, mdomo wake uwazi. Chumba cha matibabu kina onekana safi na vifaa vimepangwa vizuri.

Mwanaume akisugua meno yake kwa kijiti kidogo. Yanaonekana meupe na anatabasamu vizuri. Njia hii ya usafi wa kinywa ni ya asili inayotumiwa sana katika maeneo mbali mbali.

Meno ya binadamu yakipatiwa matibabu. Brashi ndogo inatumika kupaka dawa ya meno. Meno inaonekana meupe na safi, inaashiria mchakato wa kusafisha au kufanya matibabu. Fizi zinaonekana pink . Hii inaonyesha umuhimu wa afya ya kinywa, utunzaji ni muhimu.

Kinywa wazi cha mtu chenye meno na kuna baadhi ya meno yaliyochanika na moja kati ya meno ya mbele yanaonekana kuvunjika. Kaakaa la kinywa linaonekana wazi na kuna vifaa vyeupe vinavyoshikilia kinywa wazi.

Chumba cha daktari wa meno. Kuna kiti kikubwa cha rangi ya bluu na nyeupe kinacho tumika kumweka mgonjwa. Vifaa vingi vya matibabu vimeunganishwa kwenye kiti hicho. Ukuta una rangi ya bluu iliyokolea, na kuna kabati za mbao zenye vitu ndani yake.

Vifaa vya Daktari wa meno kuna mfano wa taya ya meno mswaki na zana mbali mbali za chuma vitu vyote vimewekwa juu ya uso mweupe mwangaza unaonekana mzuri ikivionyesha inashiria huduma ya afya ya kinywa.

Kinywa wazi na meno ikisisitiza afya ya meno. Kioo kidogo kinaakisi jino lenye shimo au kuoza, likionyesha tatizo. Mengine yanaonekana safi na meupe. Inawakilisha uchunguzi wa meno.

Mgonjwa akiwa kwenye kiti cha daktari wa meno huku mdomo ukiwa wazi. Daktari anaonekana akitumia vifaa kuchunguza meno. Mgonjwa amevaa miwani ya kinga. Chini ya picha kuna nembo za makampuni. Ni huduma ya meno.

Mitumbwi ikipita maji mengi yalitokana na mafuriko. Nyumba zimezingirwa na maji ikionyesha athari mbaya. Anga inaonekana kutisha. Watu wanafurushwa makwao.

Kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevalia mavazi asili wamekusanyika inje ya jengo linaloonekana kuwa la serikali. Mifuko kadhaa mikubwa ya msaada iliojaa chakula au mahitaji mengine yamepangwa mbele yao, mwanamke mmoja anaonekana akichukua kitu kutoka kwenye chupa.

Kundi la watu ndani ya boti wakipita kwenye maji machafu. Wengine wamevaa fulana za uwokozi zenye alama nyekundu ya msalaba kuashiria kuwa wao ni waokoaji. Maji yana rangi ya kahawia na miti imezama kwenye kiasi, inaonekana kama juhudi za waokoaji wakati wa mafuriko.

Wataaluma watatu wa afya wakiwa wamevaa sare nyekundu na barakoa, wakishughulikia kifaa cha matibabu karibu na ndege ya kubeba wagonjwa. Ndege hio ina maandishi, air ambulance service.

Eneo la ajali mbaya barabarani, mabasi yaliyoharibika na magari mengine yamepondwa yanaonekana katikati ya barabara. Watu wengi wamekusanyika karibu, wengine wakiangalia kwa masikitiko. Trafiki inaonekana kusimama kabisa, ni hali ya kusikitisha.

Jengo limezugukwa na maji, labda kutokana na mafuriko, paa lake ni la kijani kibichi na kuta zake ni ya rangi ya kijivu. Bingu ina mawingu na mandhari inaonekana ya kijijini, jengo ndogo liko kushoto na mengine mbali.

Uharibifu mkubwa baada ya dhoruba. Mabaki ya paa yaliyopinda yenye rangi ya kahawia na fedha , yamelala chini katikati ya nyasi. Matawi ya miti yaliyokatika yametawanyika na nyumba iliyonyuma , inaonekana imeharibika kidogo. Inaonekana hali mbaya ya hewa imepita.

Matone ya maji ,yakiruka juu kutoka kwenye ndoo au chombo kilichojaa. Manthari inaonekana wazi, ikitengeneza umbo la taji. Rangi ya maji na chombo ni kijani kibichi na udhurungi. Mandhari ya nyuma ni hafifu.

Mtu labda mwanasayansi au fundi akiwa ameinama ndani ya jokovu kubwa la kibashara au la maabara. Amevaa koti jeupe la maabara akionyesha anaweza kuwa mfanyakazi katika mazingira ya sayansi. Jokovu zingine zinachakaa zikionekana karibu. Dirisha linaonekana kwa nyumba.

Jengo la usiku, labda hospitali, na taa zinang'aa. Gari la wagonjwa linaonekana likiwa na taa nyekundu zinazomulika. Barabara ya lami inaonekana mbele ikiwa na kingo zilizopakwa rangi nyeusi na nyeupe. Ni eneo lenye mwanga hafifu.

Chumba kinachoonekana kama kliniki au ofisi ya daktari. Kina kitanda cha uchunguzi, dawati la kazi, na vyeti. Rafu zenye bidhaa za matibabu, au vifaa zimepangwa vizuri. Chumba kina sakafu ya vigae, na kuta nyeupe, zikionyesha usafi. Hali hii inaashiria mazingira ya matibabu au afya.

Kifaa cha kisasa, cha matibabu. Kinachopima viashiria muhimu vya mgonjwa. Skrini yake inaonyesha data mbalimbali. Mkono wa kupimia shinikizo la damu, umekunjwa chini. Kifaa hicho kiko kwenye gurudumu, tayari kusongezwa.

Chumba cha daktari wa meno. Kiti cha meno ch rangi ya kijani buluu katikati. Mfumo wa taa na vifaa vya meno vimeunganishwa kwenye kiti. Dirisha lina fremu ya buluu na linaonyesha kuna miti. Mtu mmoja amevaa kofia ya kijani, anaonekana kufanya kazi ya maandalizi. Kinaonekana chumba kisafi kimepangwa Kwa ajili ya matibabu.

Kifaa kikubwa cha matibabu, labda mashine ya x-ray kikiwa na rangi nyeupe na sehemu ya buluu. Kimeunganishwa na nyaya na kuonekana kikiwa tayari kutumika kikisimama ndani ya chumba chenye kuta za rangi ya manjano. Inaashiria teknolijia ya kisasa ya matibabu.

Maabara ndogo yenye vifaa mbalimbali vya kisayansi. Darubini ya kisasa imewekwa juu ya meza, karibu na mashine inayoandikwa Coslab. Vyupa vya kupimia vipo kwenye reki.

Vifaa vya matibabu, ikiwemo sindano zilizopakwa na chupa ndogo ya dawa. Kuna pia sanduku kubwa ya glavu, za upasuaji. Vifaa hivi, vimepangwa juu ya meza nyeusi, kuashiria mazingira ya kliniki au hospitali.

Toroli ya hospitali inasukumwa kwa urahisi, mifuko miwili imewekwa. Chupa za dawa zimepangwa. Vifaa vya matibabu vimetawanyika. Kuta zina rangi ya kijani. Sakafu inaonekana safi tayari kwa kutumika.

Kifaa cha matibabu kinachofuatilia afya ya mgonjwa, Skrini yake inaonyesha grafu na nambari, ikiashiria mapigo ya moyo na viwango vya oksijeni. Kifaa hiki kimeunganishwa na nyaya mbalimbali. Chupa ya maji imelala karibu, inaonekana kuwa chumba cha hospitali au kliniki.

Mashine ya kisasa ya kuua viini, yenye rangi ya fedha, ina viungo na viashiria pamoja na mfuniko wa chuma. Kifaa hicho kinaonekana kuwa imara na kinatumika katika mazingira ya matibabu au maabara, ni muhimu sana.

Chumba cha X ray hospitalini kuna mashine mbili kubwa upande wa kushoto na wa kulia kati kati kuna kabati la kudhibiti lenye vifungu na taa chini kuna nyaya za umeme zimetapakaa sakafuni. Vigae vidogo vidogo pia vinaonekana. Rangi ya kuta ni nyeupe.

Ndani ya jokovu lenye dawa, ambapo chumba ndogo na vifungashio vimepangwa kwenye rafu. Bakuli la figo lenye sindano linaonekana wazi, likionyesha labda ni chumba cha kuhifadhia dawa hospitalini au kliniki.

Chumba cha uchunguzi wa macho kilicho na kifaa maalum cha eks-rei. Kifaa hicho cheupe kimeunganishwa kwenye meza ndogo. Kushoto kuna kiti cheusi chenye magurudumu na kulia kuna mtu aliyekaa kwenye kiti kingine. Pazia ni ya bluu inaonekana dirishani. Sakafu ina vigae vya rangi ya kahawia.

Mhudumu wa afya, akiwa na mgonjwa kwenye kiti cha magurudumu ndani ya hospitali. Mgonjwa ana bandeji kichwani. Kuna viti vingi vya kusubiri vilivyopangwa kwa safu. Watu wengine wanaonekana nyuma. Inaashiria mazingira ya matibabu.

Bango la uhamasishaji kuhusu afya ya akili. Linaonyesha kijana akiwa ameshika kichwa chake, akionyesha mawazo mengi. Juu, kuna nembo ya wizara ya afya. Ujumbe unahimiza kuanzisha mazungumzo kuhusu afya ya akili.

Bidhaa ya dawa iitwayo, dexason. Kuna sanduku la dawa na chupa yake ya kioo zote zikiwa na nembo ya bimenta. Inaonekana ni kwa ajili ya ya hali ya kuvimba.

Wodi ya hospitali iliyo na vitanda viwili vipya vya wagonjwa. Vina rangi ya buluu na nyeupe. Kuna makabati karibu na kila kitanda. Mwuguzi amesimama katiakatia akifanya kazi yake. Mabango mawili ya Mozart bet yanaonekana yakieleza kuwa wanasaidia vituo vya afya.

Bega la mtoto mchanga likiwa na alama ndogo ya kidonda au kovu. Amelala juu ya blanketi jeupe. Sehemu ya uso wake na sikio inaonekana nyuma. Rangi ya ngozi yake ni nyepesi.

Mtoto mchanga amelala kitandani, amezungukwa na blanketi nyeupe, kofia ya pinki imevaliwa, mkono unamgusa kichwani, mtu mzima anaonekana nyuma, inaonekana hospitali, mtoto anaonekana salama.

Mtoto mdogo amelala kitandani hospitalini au kliniki akiwa na bandeji kichwani na bomba dogo puani. Kuna mtu mzima anamshika mkono wake kuonyesha huruma.

Mtu mzima, akimpatia mtoto matone ya dawa mdomoni. Mtu mwingine, amesimama karibu na meza yenye vitu, inapatikana. Tukio hili, linaweza kuwa ni chanjo au matibabu fulani. Mazingira yanaonekana kuwa ni ya nje.

Mkono wa mtu mzima ukipatia mtoto mdogo tone la dawa mdomoni. Mtoto naye amevaa vazi jeupe la kichwa na ametoa ulimi wake. Inaonekana ni chanjo au dawa, ni kitendo muhimu cha afya.

Mtoto mchanga, amelala kwenye kitanda cha hospitali, nguo zake ni nyeupe, mikono imeshikilia miguu, blanketi ya pinki ipo chini, inaonekana mtoto anatunzwa, hali yake ni dhaifu.

Mwanamke akibeba mtoto mchanga hospitalini. Mtaaluma wa afya amevaa glovu za buluu na wanaonekana kumchunguza mtoto. Wanawake wengine wamekaa kwenye benchi nyuma, wakisubiri huduma. Ni mazingira ya kliniki ya afya.

Wanafunzi wa shule wakinawa mikono, Kila mmoja wao amevaa barakoa na anatumia ndoo ya kijani yenye bomba la maji. Hii ni hatua muhimu ya usafi. Nyuma yao kuna jengo la shule. Wanafunzi wengine wanaonekana kwa umbali, nao pia wakinawa. Mazingira yanaonyesha umuhimu wa usalama dhidi ya magonjwa.

Mwanamke, labda mwalimu au mfanyakazi wa afya, akiwa ameva koti jeupe laa maabara na barakoa, anamsaidia mtoto kuosha mikono kwenye chombo cha maji, chombo hicho kina lebo ya UNICEF. Kuna wanafunzi wengine karibu na jengo.

Mguu wa mtu, uliovimba na kuwa na michipuko ya rangi ya zambarau na nyeusi ,hasa kuzunguka kifundo cha mguu. Ngozi inaonekana imetanuka, inaashiria kuwa mguu una jareha. Mandhari ya nyuma ni nyeupe ,labda ni kitanda au shuka.

Shamba kubwa la mahindi likionyesha mimea iliyokauka na kuathirika, labda kutokana na ukame. Mbingu ni bluu safi huku miti ikiwa kwa umbali. Kwa mbele kuna mimea mingine ya kijani iliyosimama. Hali hii inaashiria uharibifu wa mazao na matatizo ya kilimo.

Mimea ya pilipili iliyopandwa shambani. Majani yake ni kijani kibichi na kuna pilipili zilizokomaa. Nyuma kuna miti mirefu, anga ni ya bluu na kuna mwanga mkali wa jua. Ni bustani ndogo.

Mti wa ndizi wenye matunda mengi yasiyo iva majani makubwa ya kijani yanaonekana yakipepea. Jua linawaka juu ikipenya katikati ya majani. Ni mazingira ya shamba au bustani yenye miti ya ndizi.

Mmea wenye majani mabaya au maua madogo ukikua karibu na ukuta wa mawe. Inaonekana ni aina ya mimea ya porini, labda salvia nilotica inayopatikana katika maeneo mbalimbali.

Maua laini ya zambarau na majani makubwa yenye miba. Mmea hiyo inaonekana kuwa na vumbi. Inaweza kuwa mmea ya bilingani au mmea mwengine unaofanana. Nuru ya jua inawaka juu.

Mmea wenye majani makubwa huenda ni mboga au tikiti. Majani yana rangi ya kijani na madoa meupe. Jiwe kubwa la kahawia linaonekana chini ya mmea. Madhari ya nyuma haijulikani vizuri.

Shamba lenye mimea iliyokauka, labda kutokana na ukame. Anga ni bluu safi bila mawingu. Mbele kuna mmea unaoonekana kustawi kidogo ukitoa matumaini katikati ya ukavu. Nyuma masitu inaonekana ikiongeza taswira ya mandhari asilia.